Hizi ni ndizi, migomba ya ndizi. Ni mmea wa kijani ambao unatoa matunda. Matunda yake yanatumika kulwa na huongeza madini katika mwili.

Mkulima akinyunyizia ng'ombe dawa ambayo inaweza kukinga dhidi ya wadudu kama kupe ambao wananyonya damu kwenye ng'ombe.